Watu kadhaa wengi wao wakiwa wanawake na wasichana wamekusanyika katika eneo la kusubiri wakikaa kwenye viti za chuma. Mwanaume mzee ameketi mbele yao akishikilia nyaraka akionekana kuongea na wao.

Mwanaume amevaa suti ya buluu na tai anazungumza mbele ya hadhira ndogo nyuma yake kuna mabango moja ikiwa na maneno birth and death certificate na jingine transforming public service delivery watu wengine wameketi wakimsikiliza.

Bwana mmoja aliyevaa shati jeupe anampa mwanamke karatasi huku mwanamke huyu akimshika mtoto mdogo. Wanaume wengine waliovaa suti wamesimama nyuma. Bango la Huduma Center linaonekana kwa nyuma.

Orodha ya wachezaji wa kike wakiwa wamevalia jezi za buluu; wamejikusanya pamoja kwenye uwanja. Watu wengine wameketi kwenye viti vya nyuma. Wachezaji hawa wanaonekana wakipanga mikakati au wakipumzika katikati ya michezo.

Uwanja mkubwa wa riadha, unaonekana ukiwa na umati mkubwa wa watu kwenye viti vya watazamaji. Mbio zinaendelea kwenye barabara za kukimbililia huku wanariadha kadha wakiwa kwenye njia. Kwenye uwanja wa kijani kibichi ndani ya maduara, kuna maofisa na vifaa vya mashindano.

Mwanaume amevalia shati jeupe na suruali nyeusi akisaini hati kwenye meza . Mwanamke ameketi kando yake akionekana kumsaidia huku kompyuta mpakato ikiwa mezani.

Faili hili linaonyesha cheti cha kuzaliwa cha Kenya chenye kichwa Republic Of Kenya Certificate of Birth . Maelezo kama vile mahali pa kuzaliwa Embu West, Embu Hospital jinsia that is female na tarehe ya usajili pia yanaonekana.

Watu watatu waliovaa barakoa na fulana za manjano zenye nembo ya Huduma Centre wamesimama nyuma ya meza. Mbele yao kuna mwanaume aliyevaa shati jekundu akitazama kuelekea mezani. Eneo hili linaonekana kuwa wa usajili.

Kundi la viongozi waliovalia suti wakiwa wamesimama kwenye ofisi ya serikali wanaonekana wakizungumza na watu walioketi, mtu mmojaamevaa suti ya bluu na mwingine kijivu wakisimama mbele ya kundi hilo.

Rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta, anazungumza na majaji waliovalia majoho mekundu na wigi nyeupe. Baadhi ya majaji wengine na wageni wamevaa mavazi rasmi na wanasubiri nyuma.

Mashabiki wa mpira wa miguu wanashangilia kwa nguvu uwanjani. Wengine wamevalia jezi za timu yao zenye rangi ya buluu na nyeupe, huku wengine wakiwa wameshikilia vuvuzela. Wengi wameinua mikono yao juu kwa furaha na msisimko.

Ukurasa wa pasipoti ya kenya umefunguliwa ukiambatanisha taarifa za Joshua Kuna picha yake na maelezo ya kibinafsi kama vile uraia wa kenya na namba ya pasipoti baadhi ya maelezo muhimu ya umefunikwa kwa sababu ya faraha.

Nembo yenye manthari nyuma nyeusi inaonyesha mikono miwili ikishikana ndani ya duara njano na mpaka mwekundu chini yake maneno tuko pamoja yameandikwa kwa herufi kubwa za njano.

Katika jengo lenye kuta za rangi ya matofali, mwanaume aliyevaa suti ya kijivu na tai ya bluu anatoka nje akifuatwa na mwanamke aliyevaa vazi la kimila la mahakama. Mwanamke huyu amevaa joho jeusi lenye mistari ya rangi nyekundu.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na aliyekuwa gavana wa Nairobi daktari Evans Kidero, wanatembea pamoja huku wakiwa wamevalia suti. Wanaonekana wenye furaha na tabasamu. Wamezungukwa na walinzi na maafisa wengine.

Kuna mfereji mrefu uliotengenezwa barabarani na unaonekana kujazwa na maji machafu. Udongo uliotolewa umewekwa kando ya mfereji. Kwa mbali kuna barabara na mjengo. Kuna mtu mmoja amepanda pikipiki kwa barabara.

Uwanja umejaa umati mkubwa wa watu waliojikusanya, wengi wakiwa wamevalia nguo za kawaida, wengine fulana zenye nembo. Baadhi wanashikilia bango lililoandikwa 'AL-AZIZIA FC' likionyeshwa kuwa ni tukio la michezo.

Wachezaji wa soka wakiwa wamevalia jezi za rangi ya dhahabu na kaptula zinazolingana. Wanatembea kwenye uwanja. Watu wengi wamekaa kwenye viti vya viwanja nyuma yao wakitazama mchezo.

Kundi la watu wanashangilia, wakiwa wameinua mkono juu uku wengine wakishikilia mashada ya maua. Wengi wao wamevalia nguo nyeusi, na wamesimama nyuma ya pango refu yenye rangi ya bendera ya Kenya, na nembo ya simba.

Kikundi cha wataalamu wamekusanyika katika chumba. Mwanaume mwenye suti nyeusi na tai nyekundu amesimama mbele akishikilia hati ya rangi ya bluu. Mwanamke aliyevalia suti nyeusi amesimama karibu naye. Watu wengine wamesimama nyuma yao.

Wanaume wawili wanapiga picha ya selfie mmoja amevaa koti jeusi na mwingine amevalia shati la rangi nyekundu na kofia, nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu wamekaa kwenye viti vya uwanja wengi wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti.

Inaonekana kuwa ofisi ya huduma kwa uma labda huduma centre watu wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma kwenye kaunta zilizo na kompyuta. Mapambo ya futo , nyekundu na kijani yanaashiria tukio.

Watu wengi, wengi wao wakiwa wanawake, wamejipanga kwenye foleni ndefu, mbele ya jengo. Baadhi yao wamebeba watoto migongoni. Wengi, wameshika makalatasi, wakionekana kusubiri huduma fulani. Mtoto mdogo, amevalia sweta la adidas na amesimama mbele ya foleni.

Mwanaume amevaa suti ya buluu na tai, akiongea na mwanaume mwingine aliyevaa joho la mahakama na wigi, wote wanaonekana kuwa kwenye tukio rasmi labda nje ya jengo, joho la mahakama lina rangi ya kijani na dhahabu.

Wachezaji watatu wa mpira wa mikono wako uwanjani wakicheza, mchezaji mmoja amevalia jersey nyeupe na anajaribu kurusha mpira huku wachezaji wawili wa timu pinzani wakiwa wamevalia jersey za bulu wakijaribu kumzuia.

Meza mbili zimepangwa kwa ajili ya usajili au huduma za uma. Mwanaume na mwanamke wamesimama nyuma ya meza moja wakitoa huduma. Mwanamke aliyevaa barakoa amekaa nyuma ya meza nyingine akionekana akishughulikia nyaraka. Bendera za kijani na nyekundu zinaonekana nyuma.

Mashabiki wa timu ya Tusker wamesimama kwenye jukwaa Ka uwanja wakishangilia . Wengi wako wamevaa jezi za njano na nyeusi zenye nembo ya Tusker . Baadhi yao wameinua mikono juu wengine wanapiga kelele Kwa furaha na mmoja ameshikilia kinywaji.

Wanasheria kadhaa wengi wao wakiwa wanaume wamesimama kwenye chumba cha mahakama wote wamevaa majoho meusi ya kisheria ,mwanasheria mmoja anaangalia faili ya rangi ya dhahabu wanaonekana wako tayari kuanza au kuendelea na kesi.

Watu kadhaa wamekusanyika nje, wakishiriki katika shughuli za usajili na kujaza fomu. Mwanamke mmoja, ameketi mezani akijaza nyaraka. Huku, wengine wakisimama na kufuata maelekezo ya kushauriana.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu. Mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine kijani kibichi na nyekundu wanachuana uwanjani. Mpira wa rangi ya bluu na manjano unaonekana. Mandhari ya nyuma inaonyesha viti vya rangi nyekundu vya watazamaji.

Mwanamke anaonekana akizungumza mbele ya mikrofoni, akiwa amevalia koti la suti. Juu ya kichwa chake kuna maandishi yenye nembo ya Judicial Service commission na anwani ya tovuti www.jsc.go.ke . Chini yake kuna jina Ms. Helene Rafaela Namisi.

Mwanaume amevalia shati jeupe na mikono mirefu miekundu. Akiweka kidole kwenye kifaa cha utambuzi wa alama za vidole. Nyuma yake, wamesimama wanaume wengine waliovalia suti. Eneo hili, linaonekana kuwa kituo cha usajili.

Umati wa watu umekusanyika uwanjani wakifuraha tukio. Baadhi wamevalia mashati mekundu na mmoja ameshikilia bendera ya Kenya, akionyesha uzalendo. Wengine wameinua mikono juu wakishangilia kwa shauku.

Rudi la huduma za huduma center linaonekana kuna counter kadhaa zilizo na wafanya kazi wanaotoa huduma kwa wateja baadhi ya counter zimeandikwa uwezo funds services na SHA services.

Noti kadhaa za passport za Kenya zinaonekana zimefungwa kwenye sanduku. passport hizi zina rangi ya blue na nembo ya jamhuri ya Kenya. Zimepangwa kwa uhangalifu zikiashiria kuwa labda zimeandaliwa kwa usambazaji.

Umati wa watu umesimama kwenye kaunti ya mbao ndani ya jengo. Wamesubiri kwa foleni ndefu. Wengine wanaonekana wakihudumiwa mbele ya kaunta kuna karatasi zilizowekwa. Mwanamume mmoja amevaa rinda refu la kijani na kofia nyeupe.

Maandamano ya kisiasa yanafanyika barabarani. Watu wengi wanakimbia huku mmoja wao ameshikilia bango kubwa la mgombea urais Raila Odinga na makamu wake Kalonzo Musyoka. Bango hili lina picha za wagombea hao.

Bwana mmoja anaongoza kikundi cha watu kadhaa wakiwa wamesimama ndani ya jengo lenye mandhari ya ofisi au kituo cha huduma. Mzungumzaji mkuu amevaa shati jeusi na fulana nyekundu akielekeza mkono mbele kana kwamba anatoa maelezo.

Wachezaji watatu wa voliboli, wako katikati ya mchezo mkali kwenye wavu, mchezaji mmoja amevaa jezi ya kijani namba kumi na tano, anaruka kurusha mpira wa njano na blue , wachezaji wawili wa timu pinzani wakiwa wamevaa jezi nyeupe namba sita na mbili, wanaruka kujaribu kuuzuia.

Watu kadhaa wanashiriki katika shughuli ya kusajiliwa. Mwanamke amevaa koti la kijani. Anashughulika na kifaa cha kielektroniki huku akimhudumia mwanaume aliyevaa shati ya rangi ya kaki. Nyuma yao kuna mwanamke mwingine amevalia hijabu akifanya hivyo hivyo.

Huu ni ukumbi wa Huduma Centre ambapo watu wengi wamekaa wakisubiri huduma. Mwanamke mmoja amesimama mbele akizungumza na mteja mwengine aliye simama. Kuna mteja mmoja ameshika mtoto mdogo mikononi na wengine wameshikilia karatasi.

Washirika wanne wa mpira wa kikapu wa timu ya Kenya, wakiwa wametabasamu. Wote wamevaa jezi nyeusi zenye maandishi, Kenya na namba zao. Mmoja ameshikilia mipira miwili, ya kikapu ya Willson x3 kwa mkono wake. Jezi zao zina nembo ya bendera ya kenya.

Tanki kubwa jeusi la maji limewekwa juu ya jukwaa la chuma lililoinuliwa. Ngazi ya chuma imewekwa kando ya jukwa ikiruhusu kufikiwa kwa urahisi. Tangi hili limewekwa karibu na jengo likionyesha mfumo wakuhifadhi maji.

Rais wa samani, Uhuru Kenyatta amesimama kwa jukua la hotuba akilishikilia kitabu kinachofanana na bibilia kwa mkono wake wa kulia . Kando yake kuna mwanamke amevaa vazi la kimahakama.

Watu watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja , wameketi kwenye viti vya mbao mbele ya jukwaa. Jukwaa lina maandishi yanayosomeka Official Launch of Law courts . Mwanaume ameketi katikati akiwa amevaa suti ya bluu na tai. Mwanamke aliye kushoto amevaa vazi la bluu na anapiga makofi.

Katika umati huu wanaume wawili wamekaa kwenye meza ya mbao wakijaza fomu kwa bidii, mmoja amevaa kofia na shati jeupe la mikono mirefu, huku mwingine akiwa amevaa shati la rangi ya kijani kibichi.

Katika bango hili kuna picha nne zinazo husu maonyesho ya biashara yakimataifa ya Nairobi, picha ya chuu inaonyesha watoto shuleni picha nyingine inaonyesha maafisa wa polisi wakitoa huduma, picha ni mengine inaonyesha wanafunzi wakizungmza na mwakilishi .

Meza ya habari yenye nembo ya Huduma center imesimama katikati ya jengo kubwa labda ofisi ya umma, nyuma yake kuna kaunta zingine na madirisha ,eneo linaonekana kuwa bado linaendelea kupangwa ikiwa na vifaa vya ujenzi karibu.

Wachezaji kadha wa riadha wanashiriki katika mbio za mita chache wakionekana katikati ya uwanja . Wanaume saba wanakimbia Kwa kasi kubwa ,kila mmoja akiwa kwenye mistari wake. Wachezaji wengine wamevaa fulana za rangi za machungwa ,bluu na nyeusi.

Bwana mmoja akiwa amevalia shati jeupe na nyekundu ameketi kwenye kaunta ya huduma akitabasamu na kumhudumia mwanamke aliyevaa nguo za kijeshi na kofia. Kompyuta na nyaraka zimepangwa mezani. Nyuma kuna kaunta nyingine na mtu mwingine akifanya kazi.

Mwananke mwenye nywele ndefu zilizosokota ameketi kwenye kiti chekundu mbele ya counter akihudumiwa na mfnayakazi, mfanyakazi huyu amevaa sare na anatabasamu akionekana akishugulika.

Picha inaonyosha Rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta. Akiwa na mwanamke mmoja ,wote wakitabasamu na kushikana mikono, wakionekana kufurahia. Uhuru Kenyatta amevalia koti jekundu na nyeupe.

Wanaume wawili wapo kwenye chumba cha ofisi. Mwanaume mmoja amevaa fulana nyeupe yenye kofia anasimama akimwangalia mwanaume mwingine aliyevalia shati jeupe.

Jengo jeupe lenye maandishi ya huduma Kenya linaonekana wazi, kundi kubwa la wafanyakazi wengi wao wakiwa wamevalia sare nyeupe na nyeusi wamesimama mbele ya jengo hilo.

Picha inaonyesha eneo lenye watu wengi. Wengine wakiwa wamesimama kwenye kaunta wakihudumiwa na wengine wamekaa kwenye viti wakisubiri. Afisa wa usalama, labda askari, amesimama akionekana akichunga usalama.

Afisa wa serikali amevaa koti la kijani kibichi lenye nembo ya serikali anaonekana akimkabidhi kadi mtu mwingine aliye vaa shati la mraba na barakoa ya bluu. Mtu wa tatu amevaa shati jeupe na kitambulisho shingoni anasimama kando wote wakiwa ndani ya jengo.

Watu wamesimama kwenye foleni ndefu wakisubiri kuhudumiwa chini ya hema, mwanaume mmoja ameketi kwenye meza akitumia kompyuta mpakato yenye nembo ya HP akionekana kuwasaidia watu wanaohitaji huduma.

Wanaume watatu, wawili wakiwa wamevalia suruali ya jeans na moja amevaa tishati ya rangi ya machungwa wamekaa pamoja wote wanaonekana wakiwa wanatabasamu sana wakifurahia tukio linaloendelea wamezungukwa na umati wa watu wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki chini ya jukwaa la simiti.

Hii ni picha ya rais William Ruto na jaji mkuu Martha Koome pamoja na mwanamme mwingine, wote wamesimama wakkwa wameshika vitabu, jaji mkuu amevalia joho lake rasmi huku wanaume wengine wakiwa wamevalia suti.

Kuna rundo kubwa la takataka kando ya barabara zikiwa zimetupwa kwenye undogo. Takataka hizi zina mifuko ya plastiki, nguo chafu, karatasi na takataka za chakula. Barabara inaonekana kwa wazi.

Wanawake wawili wanacneza mpira wa kikapu kwa bidii uwanjani. Mmoja amevaa jezi nyeupe na anashika mpira akionekana akijaribu kuukimbiza, mwingine amevalia jezi la buluu na anajaribu kumzuia. watazamaji wanaonekana wameketi kwenye viti vya rangi ya buluu na nyekundu nyuma yao.

Kundi kubwa la watu wanatembea barabarani wakiwa wamebeba bango refu, bango lina maandishi Court Annexed Mediation and na An alternative dispute resolution mechanisim, mandated under article one five nine of the constitution , watu wengi wamevalia suti.

Mwanamke amekaa kwenye meza kihudumia wanawake wengine, wanawake hawa wamesimama wakiwa wamevalia vitambaa vya vichwani na mmoja wao anamkabidhi karatasi, mwanamke aliyehudumia amevalia shati jeupe na ameegemea mbele.

Kikundi cha watu sita wakiwemo wanasheria na majaji wamesimama mbele ya mimbari yenye chapa cha office of the chief justice judiciary mwanamke anaye wakilisha jaji mkuu amesimama mbele huku wanaume watatu wakisimama upande wake wa kulia na mwanamke mwingine na mwanaume mmoja wakisimama nyuma yake .

Mwanamke mwanariadha amesimama akishika mpira wa kikapu juu ya kichwa chake tayari kurusha, amevalia jesi ya buluu namba tano na kaptura fupi, mchezaji mwingine amesimama karibu naye.

Mteja ameketi mbele ya kaunta ya Huduma kenya, akizungumza na afisa wa huduma kwa wateja. Afisa huyu amekaa nyuma ya komputa, akiwa amevali miwani. Kwenye kaunta, kuna mabango yenye maandishi Huduma Kenya. Nyuma yao kuna kizimamoto.

Uwanja wa mpira ya kikapu, wasichana wengi wamevaa jesi za buluu na nyeupe wakicheza, moja anashikilia mpira akionyesha ujuzi wake, wengine wamesima karibu wakifuatilia mchezo huu.

Picha inaonyesha wachezaji wa soka wakiwania mpira uwanjani. Mchezaji mmoja mwenye jezi nyekundu namba kumi na sita, anaonekana akiupiga mpira kwa kichwa, huku wachezaji wengine wenye jezi za njano wakiwa karibu.

Kuna umati wa watu wengi, wengi wao wakishangilia kwa mikono juu wamevalia nguo za rangi mbali mbali na baadhi yao wamevalia t-shirt zenye rangi ya bendera ya Kenya mwanamke aliye mbele amevalia miwani ya Buluu.

Watu wengi wamekusanyika chini ya hema wakionekana kushughulika na mambo ya kiofisi. Kuna meza kadhaa ambazo karibu nazo kuna watu wameinama wakihudumiwa. Maandishi kwenye mabango yanaonyesha huduma ya identity cards na helb .

Mwanaume, amevaa suti na tai ,akishikana mkono na mchezaji wa mpira wa miguu, aliyevaa jezi nyekundu, yenye nambari 20 na jina,R.C Ivan. Nyuma yao kuna bango, lenye nembo ya klabu ya ulinzi stars FC na mandishi soldiers first .

Wanawake na wanaume, wamekusanyika chini ya hema. Wakionekana kushiriki katika shughuli ya usajili au huduma za kijamii. Baadhi yao wameketi kwenye viti, wakiwa wametulia na kutazama mbele. Nyaraka na vifaa vya kompyuta ,vinaonekana mezani.

Uwanja umejaa mashabiki, mwanamke mmoja akiwa amevaa jezi ya Kenya Airways; yenye rangi za bendera ya Kenya, amesimama mbele. Mashabiki wengine wameketi, wakifurahia tukio, baadhi yao wakitabasamu sana.

Kikundi kikubwa cha watu wazima, kinasimama na kuketi mbele ya jengo lenye maandishi " The Judicial tribunal ". Watu wote wamevalia sare zinazofanana. Baadhi ya wao wakiwa wamevalia kofia na fulana.

picha inaonyesha afisa wa polisi akiwa ameshika bunduki akitembea ndani ya jengo lenye watu wengi wamekaa wakisubiri huduma. kuna viti vingi vyeusi na watu wa jinsia na umri mbalimbali wamekaa huku wengine wakiendelea na shughuli zao.

Orodha ya nembo na maandishi nyeusi yenye rangi nyekundu yanaonekena. Juu kuna duara nyekundu lenye picha ya njiwa anayeshikilia tawi. Chini yake kuna neno jubilee na mbele pamoja.

Picha inaonyesha wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwania mpira kwa nguvu. Mchezaji mmoja, ameanguka chini, akijaribu kudaka mpira. Watazamaji, wanaonekana nyuma wakiangalia mchezo.

Hii picha inaonyesha kundi la wanasheria wamekusanyika nje ya jengo wengine wakiwa wamevalia majoho yao. Wengine wameshika mabango yenye ujumbe kama protect judicial independency .

Watu wengi wamekusanyika chini ya hema kubwa la rangi nyeupe wengine wakiwa wameketi kwenye viti, baadhi wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja amesimama mbele akiwa amevalia nguo za kitamaduni zenye rangi nyingi na kuna mwanaume aliyevaa sare za kijeshi.

Hapa kuna kundi la watu, wakisherehekea. Wengi wao wakiwa wamevalia sare za buluu na vulana zenye nembo ya PNU.Baadhi wanashika klasi na mvinyo, na wengine wamekusanyika karibu na keki, iliyoandikwa, PNU, at 15.

Wachezaji wa soka wawili mmoja akiwa ameva jersey nyeupe na mwingine nyekundu wanakimbizana kwenye uwanja wa nyasi, mchezaji mwenye jersey nyeupe amedhibiti mpira huku mwenzake mwenye jersey nyekundu akijaribu kumzuia.

Waheshimiwa watano wamesimama mbele ya bendera za Kenya, na zinginezo wakionyesha tukio rasmi. Wanaume watatu wamevalia suti. Wanawake wawili akiwemo jaji mkuu Martha Koome, wamevaa majoho rasmi ya mahakama.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wapo uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya buluu na kaptura nyeupe. Mwingine amevaa jezi ya milia ya machungwa na nyeusi na kaptura nyeusi. Viti vya watazamaji vya rangi ya kijani, vinaonekana nyuma yao.

Uwanja umejaa mashabiki wengi wenye furaha wakiinua mikono juu na kuonekana kushangilia. Baadhi wamevaa kofia na wengine wamesimama kwenye ngazi za juu. Kuna umati mkubwa kuashiria tukio muhimu kama mchezo.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamekusanyika uwanjani wakionekana wakisherehekea au labda kujipanga kwa ajili ya michezo, wengine wamevaa jezi nyeusi na machungwa, huku wengine wakiwa na jezi za mazoezi zenye rangi ya kijani.

Mwanaume akiwa amevalia suti ya buluu anatumia scanner ya kidole ghumba amesimama mbele ya dawati la ofisi kuna afisa wa kike na wa kiume wote wakiwa wamevalia sare zao na wanamwangalia.

Mashabiki wa timu ya mpira ya miguu ya Bandari wamesimama jukwaani wakiwa na bendera za timu yao, wanaume na wanawake wameshikilia bendera zenye maandishi Bandari fans na we came here to win mashabiki hawa wamevalia mavazi ya bluu na wanaonekana wakishangilia.

Rais wa Kenya William Ruto akiwa amvalia suti nyeusi na tai la njano anapokea hati kutoka kwa jaji mkuu Martha Koome. Judge Koome amevalia joho jeusi na kola jeupe. Wawili hawa wanatabasamu na wanaonekana wenye furaha.

Ofisi ya huduma kwa umma inaonekana kwenye wateja wengi wakiwa wameketi wakisubiri kuhudumiwa. Kuna vituo kadhaa vya kompyuta vilivyo na mabango yanaonyesha huduma tofauti kama vile birth and death certificates na KRA services .

Wanariadha wa kiume anaonekana akitua kwanye shimo la ,changa baada ya kutuka mbali. Amevalia vazi la mchezo lililoandikwa Maina. Uwanja wa michezo wenye vitu vya rangi nyekundu na kijani unaonekana nyuma ukionyesa mashindano ya riadha.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome amesimama nyuma ya kinara cha mhadhiri akihutubia. Amevalia joho nyekundu na collar nyeupe kinara hicho kina nembo ya Judiciary na Republic of Kenya.

Uwanja wa michezo umejaa mashabiki wengi, wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyekundu na kijani, wametabasamu na kuzungumza wao kwa wao wakionyesha msisimko, baadhi ya mashabiki wamevalia jeshi zenye maandishi KDF.

Mwanamke amesimama akiwa ameshikanisha mikono. Na amevalia gauni refu la rangi nyekundu na ana nywele fupi zilizosimama. Upande wa kushoto wake kuna maandishi makubwa nyekundu na nyeusi yanayosema i stand for peace na jina Hon. Rachel Shebesh.

Katika uwanja huu, umati wa watu umekusanyika kwenye viti vya watazamaji. Wengi wanashangilia na kupiga makofi. Baadhi wamevalia fulana za Kenya Airways huku wengine wakiwa na kofia za majani.

Kuna umati mkubwa wa watu, wakishangilia katika mchezo. Mwanaume mmoja, amesimama katikati, akiwa ameshikilia bango la blue ,lenye mandishi,'khwakhola'.Umati huu unaonekana ukiwa wamevalia jezi za timu tofauti tofauti na baadhi yao, wakiwa wameshikilia bendera.

Kuna mkutano wa kisiasa ambapo watu wengi wanashangilia kwa nguvu. Mtu mmoja amesimama mbele akishangilia kwa mikono yake yote juu huku akishikilia bango. Watu wengine pia wamebeba mabango yenye maandishi " BFU kazi iendelee"

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wamevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya, wanakusanyika katika haflaya michezo. Mwanamume mmoja kijana amesimama mbele akipiga picha. Amevaa fulana nyekundu na miwani ya jua.

Mwanaume na mwanamke, wakiwa wamevalia mavazi nadhifu .Wanasalimiana kwa mikono na wanatabasamu kwa furaha. Wako katikati ya umati ya watu wengi, waliosimama. Wakiwemo wanaume na wanawake, ambao wanatazama tukio hili.

Fomu ya risiti ya malipo inaonekana, ikionyesha maelezo ya maombi ya pasipoti, juu kuna customer copy na tarehe kumi na mbili mwezi wa Augusti mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili inataja ada ya huduma na ada ya urahisi, na jumla ya shilingi elfu sita na hamsini.

Jengo la huduma centre linaonekana likiwalimejaa watu wanaosubiri huduma. Wamekaa kwenye viti vya chuma vilivyo na matakio meusi. Nyuma kuna kaunta zenye kompyuta na vibao vya huduma mbalimbali kama vile huduma za pencheni ya KRA.

Mchoro wa tangazo la The Judiciary Dialogue Day unaonekana, unaonyesha mwanamke na bwana mmoja huku habari muhimu kuhusu tukio ikijumuisha tarehe Januari thelathini na moja, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, saa kumi na moja asubuhi, na eneo la vituo vyote vya mahakama nchini.

Mtu mwenye shati la buluu na tai ya njano, amesimama nyuma ya kinara. Anaonekana akitangaza kitu huku, ameshikilia kitabu mkononi. Nembo ya republic of Kenya , inaonekana mbele ya kinara. Bendera za Kenya zumewekwa pande zote mbili.

Pamekusanyika kundi la watu ndani ya chumba kikubwa chenye viti vingi vya kupumzikia, kinachoonekana kama eneo la kusubiria au ukumbi, mwanaume mmoja amesimama mbele akiongea na hathira ilioketi kwa makini.

Watu watatu wameketi kwenye meza ya mbao, wakionekana kushughulikia nyaraka na kompyuta ndogo. Mtu mmoja anaonekana kuvaa koti jeupe lenye mistari miekundu. Karibu nao, viti vingi vya plastiki vya bluu vimepangwa.

Mwanaume, amevaa kofia nyekundu, barakoa ya bluu na koti nyeusi, akiongea na mwanamke aliye nyuma ya meza. Mwanamke aliyevaa barakoa nyeusi, akitumia kompiuta. Kuna meza kubwa yenye rangi ya kahawia.

Katika uwanja wa michezo, shabiki wa kiume amevalia jezi ya rangi la manjano lenye jina Tusker na kofia nyeusi. Ameinua mikono yake juu akishangilia kwa furaha, mashabiki wengine pia wamevalia jezi za manjano wanaonekana nyuma yake.

Shughuli nyingi zinaendelea katika kituo cha huduma kenya , wafanyakazi kadhaaa wamevalia sare na barakoa wakihudumia wananchi kwenye kompyuta. Mwanaume mmoja amevalia suti anazungumza na mfanyakazi.

Mwanamme amesimama mbele ya kipaza sauti, akitabasamu na kuongea. Amevalia suti ya kijivu na shati ya pinki. Nyuma yake kuna bando kubwa la , Milimani High Court Civil Division na nembo ya mizani ya haki. Bendera ya Kenya pia inaonekana.

Watu kadhaaa wamekusanyika karibu na meza ya mbao wakijaza fomu au nyaraka . Wawili wao wanatumia kalamu kuandika huku mwengine wakipokea karatasi kuna pia stapla na simu ya mkononi juu ya meza.

Hii ni stendi ya huduma za umma ndani ya hema. Watu kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu wakiwapa huduma wateja. Wafanyakazi wamevalia sare, baadhi yao wakiwa na koti za kijani na wengine t-shirt nyeupe na barakoa.

Wachezaji wa soka wanashindana kwenye uwanja wa kijani kibichi. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya buluu na nyeupe, yenye nambari ishirini na nne, akimiliki mpira, huku mpinzani wake akiwa amevalia jezi ya njano.

Mwanariadha mmoja ameanguka kwenye shimo la mchanga akirusha mchanga juu badala ya kuruka. Amevaa kaptura nyeusi na fulana nyeupe yenye neno Mwen upande wa kulia. Uwanja wa michezo wenye viti vya rangi nyekundu na kijani unaonekana nyuma.

Watu kadhaa wamo katika ofisi ya huduma kenya wakifanya kazi kwenye kompyuta na kuhudumia wateja. Wamevalia sare nyeupe na nyekundu , mwanaume mmoja amesimama akiongea na mwanamke mwingine aliyevalia miwani.

Uhuru Kenyatta, raisi wa zamani wa Kenya, anaapa kwa kutumia kitabu kitakatifu, huku mkewe Margaret Kenyatta akishikilia kitabu kingine. Jaji mkuu wa spika wa bunge, wamesimama karibu naye. Kuna umati mkubwa wa watu nyuma yao.

Mahakama ya sheria inaonekana ikiwa na mwanamke aliyevaa joho la mahakama akizungumza kwenye kipaza sauti, ameshikilia kitabu cheusi mkononi huku akikiinua, bendera ya Kenya imeonekana nyuma.

Maafisa kadhaa wa huduma Kenya wakiwa wamevalia barakoa za buluu na sare za kampuni wamekaa mbele ya kompyuta zao wakihudumia wateja. Kompyuta na printer zimepangwa kwenye meza

Kuna kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia suti, wamekusanyika pamoja wakitabasamu. Wawili kati yao, mwanaume na mwanamke, wameshikilia nyaraka na daftari. Mwanamke huyu, amevalia gauni jeusi na miwani na mwaume amevalia suti nyeusi yenye tai ya manjano.

Wachezaji wawili ya mpira wa miguu wameruka juu wakigombea mpira angani mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu na nyeupe huku mwingine akiwa amevalia jezi ya njano na kijani, mpira unaruka juu yao.

Picha inaonyesha ndani ya kituo cha Huduma Kenya ambapo wafanyikazi wamevalia barakoa na wanahudumia wateja. Kituo hicho hichi kina dawati za huduma , kompyuta na mabango ya Huduma Kenya.

Timu ya soka ya wanawake , wachezaji kumi na moja wako uwanjani. Wengi wao wamevalia jezi za rangi nyeupe na kjiani zenye maandishi chapa dimba. Baadhi wamesimama kwa nyuma na wengine wamekaa mbele.

Hili ni tukio la kuapishwa kwa mawakili wapya juu mawakili wawili wakiwa wamevaa majoho na wigi wanaonekana, mmoja akishika kitabu na mwingine akiongea mbele ya maikrofoni nyingi chini kundi kubwa la mawakili limekusanyika wote wakiwa katika mavazi rasmi.

Jalada la wazi lililojazwa na takataka mbalimbali linaonekana kando ya barabara yenye lami. Chupa za plastiki, mifuko na mabaki mengine ya taka yamepatapakaa. Barabara inaonekana ina magari na watu kwa umbali.

Maafisa kadhaa, wametiwa kazi wakihudumia wateja katika ofisi ya Huduma Centre. Kila afisa ana meza yake, kompyuta na mteja anayemuhudumia. Ishara za huduma mbalimbali kama vile NSSF na SHA, zimetundikwa juu ya kila kaunta.

Shirika la huduma kwa umma linaonekana likiwa limejaa watu wakisubiri kuhudumiwa. Kuna viti vingi vikiwa vimejaa wateja, baadhi yao wamesimama. Kuna kaunta kadhaa za huduma zikiwa na namba kama kaunta saba na kaunta nane.

Jengo refu la Nairobi General post office linaonekana likiwa na bango la www.post.co.ke ,pikipiki zimeegeshwa nje na watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye barabara.

Raondi ya kuapisha rais inaonekana William Ruttoh amevalia tai na suti ya rangi ya manjano. Anaonekana akiweka mkono wake juu na bibilia akitoa kiapo mbele ya jaji mkuu , umati mkubwa wa watu inaonekana nyuma yake.

Maafisa wa huduma Kenya wakiwa ofisini mmoja wao ameketi mbele ya kompyuta na laptop akifanya kazi wengine watatu wamesimama wakizungumza wote wakiwa wametabasamu. Ofisi ina mabango yenye ujumbe kama transforming public service delivery.

Kikapu tupu cha plastiki yenye rangi ya bleach kinaonekana kikiwa kinewekwa kwa sakafu ya simiti. Kikapu hiki kina matundu mengi ya duara na kina vishikio viwili juu. Nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya blue .

Msichana mdogo, amekaa kwenye kiti akitazama mbele huku picha yake ikipigwa kwa kamera iliyo kwenye tripodi. Karibu naye kuna wafanyakazi watatu wa ofisi. Wawili wakiwa wanaume na mmoja mwanamke. Mwanamke huyu anatazama screen ya kompyuta ya HP iliyopo mezani.

Timu za soka zinacheza mechi ya ligi ya kandanda. Wachezaji wawili wa kiume wanaonekana wakichuana uwanjani. Mmoja amevalia jezi la buluu na nyeupe iliyoandikwa Betika na mwengine amevalia jezi ya kijani iliyoandikwa Sportpesa.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani wakicheza mchezo wa soka, timu moja inavaa jezi za kijani kibichi na nyingine njano. Mchezaji wa timu ya njano anajaribu kumiliki mpira huku mchezaji wa timu ya kijani akimkaba. Umati mkubwa wa mashabiki umejaa jukwaani nyuma Yao.

Umati wa watu wengi wakiwa wamevalia jezi nyekundu, wamesimama kwenye ngazi za uwanja wakiwa wamebeba bendera ya Kenya na kuiinua juu. Wengine wameinua yao wakishangilia, Ni wazi kuwa ni mashabiki wa mchezo.

Afisa mkuu anazungumza naa kundi la watu wanaotoka nje ya jengo la ofisi ya huduma ya uhamiaji. Mbele ya ofisi kuna afisa wa polisi aliyevaa barakoa na raia wengine. Maandishi kwenye jengo yanasema 'DEPARTMENT OF IMMIGRATION SERVICES NA PASSPORT CONTROL OFFICE'.

Shabiki wengi wamekusanyika uwanjani wakisheherekea kwa shauku. Wanaume kadhaa wameinua mikono juu, wakionyesha furaha na msisimko. Baadhi ya wao wamevaa jezi za timu na mmoja ameshikilia vuvuzela ya bluu.

Kundi la mashabiki wa michezo linaonekana. Baadhi, wamebeba bendera za Kenya na wengine wamevaa fulana za timu. Wote wanafuraha na wameelekeza mikono yao kwa kamera. Mandhari ya nyuma, inaonyesha umati wa watu zaidi.

Majengo ya Huduma Kenya yanaonyesha dawati la habari lenye wafanyakazi, wawili wamekaa wakishughulikia wateja huku mmoja amesimama akisubiri. Nembo ya huduma Kenya ya information desk imeandikwa wateja wengine wanaonekana nyuma wakionyesha shughuli nyingi katika kituo hiki cha kutoa huduma za serikali.

Wachezaji wa soka wanakimbia uwanjani wakati wa mchezo. Wachezaji wa timu moja wamevalia jezi za kijani huku wachezaji wengine wakiwa na jezi za rangi ya jano. Mashabiki wengi waliovalia nguo za rangi tofauti wameka kwenye tribuna .

Huu ni mwongozo wa ofisi ya haki za binadamu na sera za mahakama nchini kenya. Ukurasa wa mbele unaonyesha picha ya jengo lenye maandishi The Judiciary na kichwa cha habari Human Resource Policies and Procedures Manual .

Wanaume wanne wamesimama nje, wawili wakiwa wamevaa majoho mwekundu, yenye manyoya meupe, wakionekana kama majaji. Wawili wengine wamevaa suti na tie watu hao wawili wenye suti wanashikana mkono wakionyesha ishara ya kusalimiana.

Majengo yaliyobomoka na mabomba ya maji yanaonekana, mbomba kubwa la kijani linavuka kondo wa maji machafu likiwa na valvu ya samawati, chini kuna mimea mingi ya kijani kibichi na pia nyuma kuna miti mingi inayoonekana kama misitu.

Shughuli nyingi zinaendelea ndani ya kituo hichi, kinachoonekana cha huduma kwa umma, Huduma Center. Watu wengi wamekusanyika, baadhi wakiwa wamevalia nguo rasmi. Komputa na vituo vya kazi vipo, huku wafanyakazi wakihudumia wateja.

Picha inaoyesha mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja uliojaa mashabiki. Wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti wakikimbizana na mpira ukiwa hewani. Nyuma ya uwanja kuna majengo yanayoendelea kujengwa.

Mwanaume amesimama akionekana alisaini hati au fomu huku mwanaume mwingine aliyevaa barakoa na fulana nyeupe yenye mikono mirefu akimuongoza, simu imeshikiliwa juu yao labda ikirekodi tukio hilo.

Mwanasiasa mmoja amevaa shati ya pinki na kofia nyeusi na ya njano akisalimiana na umati wa watu wenye furaha. Watu wamejipanga baadhi yao wakiinua mikono yao juu ili kumfikia, watu wameshika bendera za chama ya kisiasa.

Watu wengi wamekusanyika kwenye jukwaa la uwanja wa mchezo wakiangalia tukio, wanaonekana wamevaa nguo za timu ya raga ya Kenya zenye rangi nyekundu, nyeusi na kijani, mmoja wao anapiga makofi kwa furaha, wengi wanashika bendera za Kenya.

Katika mkusanyiko wa kisiasa Raila Odinga anaonekana akisimama mbele ya mikrofoni amevalia suit ya kijivu na tai ya zambarau ameinua mkono wa kulia wa mwanaume aliyevaa kofia ya chungwa.

Chumba cha huduma ya raia Huduma Centre, kinaonekana kikiwa na watu kadhaa, kaunta za huduma zimetenganishwa na vizuizi vya kioo. Wafanyakazi wamevaa sare za Huduma Centre na barakoa. Mwanaume amesimama mbele ya kaunta akizungumza na mfanyakazi.